Soko lenye bidhaa mbalimbali, ikiwemo matunda na mboga. Ndizi zinaonekana, kuna viazi. Watu wengi wanaonekana wakiendelea na shughuli zao za kawaida za ununuzi na uuzaji.

Magari matatu mapya mieupe, mekundu na mieusi yamewekwa katika chumba cha maonyesho yenye sakafu inayong'aa. Paa inaonekana kuegezwa kwa chuma. Madirisha ni makubwa yanayoruhusu mwanga wa asili ndani.

Kuna safi ya gari yaliyopangwa kwenye maegesho. Yote yanaonekana kama suv . Mawili ya mbele yanaonekana vizuri likiwemo la rangi nyeusi na lengine la rangi nyeupe.

Watu wanasubiri huduma. Wamesimama mbele ya kaunta. Wanapata huduma za kifedha kwenye duka kubwa la safaricom. Rangi ya kijani kibichi inatawala.

Gari aina ya matatu iliyo na chapa ya Progressive Credit imesimama kwenye nyasi. Gari hili ina nambari ya usajili KDA 650E na ina nembo ya kijani na nyekundu.

Soko la wazi la mboga, kuna mazao mengi ikiwemo ndizi zilizopindikwa, nyanya, viazi, karoti, kabechi na mahindi mabichi. Muuzaji amesimama mbele ya meza yenye mboga hizo.

Mwendo wa gari, inaonyesha kasi, kuna taa nyekundu, inayo onyesha kiwango cha mafuta, namba ziko, hadi mia mbili sitini, kuna taa nyekundu ambayo imewaka sana.

Duka inayoitwa YUSTINA MILK. Ukuta una picha uliochorwa ng'ombe na maandishi, nauza maziwa fresh na mala. Watu wawili wamo ndani, mmoja meshikilia ndoo.

Shanga nyingi zilizotengenezwa kwa mikono, kuna shanga za rangi tofauti tofauti baadhi zinaonekana kuwa ni mkufu mrefu na zingine fupi. Kuna zenye rangi ya kijani kibichi na zingine zina muundo wa kipekee.

Magari matatu yameegeshwa. Yakiwa yamepangwa juu ya nyasi. Wanaume wamesimama karibu. Kuna miti nyuma. Ni eneo la wazi kuna magari mengi. Anga linaonekana tulivu.

Barabara ndogo yenye biashara ndogo ndogo. Watu wachache wameketi, mbele ya saluni. Milango imepambwa na matangazo, na vitu vingine vya biashara vinaonekana. Kuna viti vya plastiki, vya rangi tofauti.

Mtu anahesabu pesa za Kenya noti elfu moja kwenye mashine. Mikono inafanya kazi haraka ikipanga noti. Pesa hizi ni za biashara au malipo fulani.

Magari mengi yameegeshwa kwenye sehemu moja, lina rangi tofauti kama vile nyeupe, nyeusi, kijivu na nyekundu, baadhi yao yanaonekana kuwa mapya.

Kuta la duka la ufundi wa kenya zilizojazwa na sanaa na ramani za wanyama. Kuna michongo tofauti yenye rangi mbalimbali tofauti imepangwa kwenye rafu zingine zimewekwa chini.

Maonyesho kubwa ya magari. Kuna magari mapya ya rangi tofauti yamepangwa. Watu wengi wanatembea kwenye zulia jekundu wakiyatazama. Ukumbi una taa nyingi na majukwaa makubwa.

Viatu vya kuteleza vimening'inizwa. Vimepangwa kwa mpangilio mzuri na ni vingi kwa wateja. Ni vya rangi tofauti.

Gari ya rangi ya fedha limeegeshwa kwenye nyasi karibu na miti. Kando magari mengine yameegeshwa inaonekana kuwa hafla au mkutano fulani.

Ndani ya duka la ufundi, vinyago vimetengenezwa. Picha na ngozi zimepangwa kwa urembo. Kuna za rangi nyeusi na zingine za rangi ya hudhurungi.

Magari ya kifahari yameegeshwa ndani ya jumba. Yanang'aa, yana miundo tofauti. Sakafu inameremeta, ni ya vigae. Yanaonekana ghali mno. Upande wa mbele, viukuta wa vioo unaonekana. Jengo limepakwa rangi nyeupe.

Maegesho ya magari mengi ya kifahari, yamepangwa kwa rangi nyeupe, buluu na nyeusi. Baadhi ni kama lexus, audi, na mercedes. Hapo panaonekana safi na kulindwa vyema.

Soko limejaa bidhaa za aina nyingi kuna mboga mboga na matunda kama ndizi na vitunguu, nguzo zimefungwa mitandio ya rangi na bidhaa zingine, soko linaonekana la nje na mwanga wa jua unaingia.

Duka la vitu vya urembo, mbele kuna stendi iliyojaa vikuku na pete za rangi mbalimbali. Nyuma kuna muuzaji amesimama karibu na bidhaa zake. Juu ya duka kuna shanga nyingi ndefu zimetundikwa.

Maegesho ya magari yaliyojaa, yamepangwa kwa mistari mirefu yana rangi mbalimbali ikiwemo meupe, meusi na mekundu. Yanaonekana Kama yamekusanywa pamoja kwa ajili ya kuuza au usafirishaji.

Rundo la soksi zenye rangi mbalimbali zikionyeshwa juu ya meza. Hii ni kuna vukwe chafu, zilizotupwa kwenye udongo. Inaonyesha soksi zinauzwa kwa mazingira ya wazi.

Bando la nguo nyingi, zimepangwa kwenye meza, au kutupwa chini. Baadhi yazo zimetundikwa kwenye kamba. Zina rangi tofauti. Zinaonekana zikiwa zimetumiwa. Kuna mti mkubwa katikati unaoshikilia paa.

Mtu amejikunja akichagua nyanya zilizo kwenye masanduku ya mbao sokoni. Watu wengine wapo wamesimama nyuma, labda wanasubiri kuchagua. Wengine wapo shughuli zao. Tenki jeusi linonekana pembeni pamoja na miti.

Mikono ikipeana mkono. Mtu mmoja amevaa suti ya bluu, huku mwingine akivalia shati ya kijivu. Wa suti anashika funguo za gari na anaonekana kumpa mwingine. Nyuma yao kuna magari. Inaonekana kama biashara ya gari imekamilika.

Vikapu vingi vya rangi tofauti vimewekwa pamoja. Vimefungwa kwa nyuzi. Vimeundwa kwa sanaa nzuri na vinatumika kuhifadhi vitu au kwa mapambo. Vimeonyeshwa nje labda sokoni.

Wateja wawili wanasubiri kuhudumiwa. Kuna huduma za kifedha. Wameegemea mlango ambao umeandikwa M-Pesa umepakwa rangi ya kijani kibichi. Juu bango la airtel limening'inia.

Mikono ya watu wawili, mmoja wa kiume na mwingine wa kike. Mwanamke anampa mwanaume funguo za gari. Wote wamevalia nguo rasmi, inaonekana wameuziana gari.

Bango la matangazo ya bima lina maneno life is unpredictable but your safety doesn't have to be. Kuna picha ya baiskeli iliyo anguka na mtu anaye saidia nyuma.

Vitunguu vingi vime pangwa kwenye mifuko ya ngavu mwanamke amevaa kofia na amesimama karibu na milundo ya vitunguu. Mwanaume anaonekana ndani ya lori lenye mizigo wamepanga mifuko mengine.

Gari jeupe la abiria limesimama chini ya paa la jengo. Kuna nembo ya mbwa mwitu mweupe kwenye bamba ya mbele na nembo ndogo ya manjano upande wa gari.

Gari nyeupe imegeshwa kando ya barabara. Ina namba ya usajili ya Kenya, KCM 709K. Inaonekana kuna uharibifu mdogo kwenye bumper .

Rundo kubwa la sarafu, nyingi ni za aina moja zenye rangi ya fedha na shaba. Kagaa zimeanguka na zinaonekana wazi, inaonyesha fedha na inaashiria utajiri.

Kibanda cha Mpesa kilichofungwa, mlango una maandishi Mpesa, barabara ni chafu na kuna vibanda vingine karibu na hiki, kingine kiko wazi.

Gari tatu zimesimama kwenye nyasi, gari la mbele ni jeusi na la katikati ni jeupe na la mwisho ni Isuzu, zote zimeegeshwa karibu na vichaka, anga linaonekana tulivu.

Mtu amekaa katikati ya matunda mengi aina tofauti kama vile nanasi, parachichi, tikiti maji, embe, papai, chungwa na mengine mengi.

Soko la sanaa na bidhaa za hasili za KiAfrika. Bidhaa mbalimbali kama vile mikufu ya shanga, mikoba na vikapu zimetundikwa kando. Sehemu inaonekana kuwa na wateja wengi. Vina rangi tofauti tofauti ikiwemo nyekundu, njano, bluu.

Yanayo uzwa ndani ya jumba kubwa na madirisha mapana. Lipo la rangi nyeusi, nyeupe na lingine lipo pembeni. Yanaonekana safi hapo tayari kwa matumizi.

Magari mengi yameegeshwa yakiwa yamefunikwa na hema. Kuna gari la kijani na jingine jekundu yapo nje ya jengo ni eneo la maonyesho ya magari.

Gari la zamani lililoegeshwa barabarani, lina rangi ya kijivu na magurudumu ya mbao ya kahawia. Lina taa mbili kubwa za mbele, nyuma kuna ukuta uliovuliwa na majani mengi, na mbele kuna barabara ya mawe madogo.

Mkono wa mtu mzima unaguza noti na sarafu za fedha, ambazo zimewekwa juu ya meza. Kuna noti ya shilingi 200, kuna noti ya shilingi 50.

Mkono umeshika noti tatu za Kenya, noti ya elfu mia tano na noti ya mia moja. Noti zote zinaonekana wazi na kuna kamba iliyolala chini.

Mkono unashikilia noti mbili za elfu moja za Kenya na simu ya Nokia. Ina ujumbe Give two thousand shillings cash to ambayo inalingana na pesa aliyoshikilia.

Mboga na matunda yaliyopangwa kwenye makreti, kuna nyanya, viazi, matango, pilipili hoho na vitunguu. Mboga zote zinaonekana kuwa mbichi.

Mwanamme wa kiafrika aliyevalia suti jeusi na shati jeupe, anaangalia gari mpya ndani ya duka ambalo ni la rangi nyeusi. Pembeni rangi nyekundu inaonekana. Kuna magari mengine yaliyopangwa kwa safu.

Familia yenye furaha. Baba, mama na mtoto wamekaa karibu na kompyuta ndogo. Mtoto anamnyoshea mama yake kitu kwenye skrini. Juu ya picha, kuna maneno Tunza Jamii Na CIC Family Medisure .

Salio la M-Pesa, ambalo lina shilingi 68,800. Kuna chaguzi nne kuu kutuma na omba, lipa, toa, na nunua airtime. Chini ya hapo kuna taarifa ya muamala, kutoka kwa Beth Obura, na kiasi cha shilingi 1500.

Kibanda cha matunda, kilichojazwa na matunda ya aina nyingi. Kuna ndizi zilizotundikwa, maembe, machungwa, matikiti, na matunda mengine. Inaonekana ni biashara ya matunda, kando ya barabara.

Makaratasi ya mayai yamepangwa juu ya rafu. Baadhi yamejaa mayai. Makaratasi hayo yana rangi tofauti kama kijani, nyekundu, njano na zambarau.

Soko la wazi lenye rundo la viatu vya mitumba . Vimetandazwa chini kwenye kitambaa cha manjano. Vipo aina nyingi tofauti za viatu kama vile buti, snikazi na vinginevyo.

Duka la viatu vingi vimepangwa, vimejengwa kwa turubai. Kuna ndoo za plastiki, biashara ndogo. Viatu vimerundikana, ni duka la mtaa. Vimeningizwa juu, ni vya rangi tofauti tofauti.

Lori kubwa limebeba magari mapya. Yamepangwa kwa safu mbili, juu na chini. Malori haya hutumiwa kusafirisha magari hadi maduka au wateja mbalimbali.

Duka dogo la rejareja lina mlango ambao umepakwa rangi ya samwati umeandikwa M-Pesa. Lina matangazo ya M-Pesa. Kuna chupa za Coca-cola ambazo zimepangwa kando ya mlango. Kuna meza ya rangi nyeusi iliyo nje.

Mwanamke anayetabasamu amevaa mkanda wa shingo na kuugua mkono bega. Anashikilia fimbo ya kutembelea huku amesimama ndani. Tangazo hili la bima, lina ujumbe wa kupata bima ya ajali.

Sehemu ya mbele ya duka. Kuna jima Milk ATM ambalo limeandikwa na kwa mlango kuna rangi ya blue na ina picha ndogo. Ndani kuna picha kubwa ya ng'ombe mweusi na mweupe.

Lori kubwa jekundu limebeba magari. Kuna magari mengi ya rangi tofauti mengi yakiwa meupe, rangi ya fedha, nyekundu, kijani kibichi na jeusi yamepangwa kwa uangalifu. Barabara iko safi. Miti inaonekana nyuma.

Funguo ya gari inaning'inia kwenye mlango ulio wazi. Mandhari nyuma yanaonekana hafifu. Jengo na gari pia vinaonekana upande wa nyuma.

Duka la viatu vilivyotengenezwa kwa mikono. Vimetundikwa juu ya meza ya mbao. Kuna watu wanaonekana wakipita na kutazama bidhaa wengine wakinunua.

Rundo la noti za pesa za Kenya zilizotawanyika. Ni noti za elfu moja zenye picha ya Jomo Kenyatta. Hutumiwa kwa malipo makubwa ya biashara nchini.

Soko lenye shughuli kuna wachuuzi wengi wanauza matunda na mboga. Barabara imejaa watu. Kuna machungwa, nyanya, kitunguu. Watu wengi wanaonekana wakinunua.

Gari aina ya Toyota Higher-ups yenye rangi ya fedha, imeegeshwa kwenye uwanja wa maegesho wa maduka usiku. Inayo nambari ya usajili KDC 869P .

Gari ikiwemo dogo la rangi ya kijivu yanazama kwenye mafuriko barabarani. Matangazo ya bima yanaonekana kwenye sehemu ya chini ya picha. Matangazo hayo yana ujumbe, Don't Let a Natural Disaster Sink your Business .

Pima yamepangwa ndani ya jumba. Yana rangi tofauti nyeusi ,ya fedha ,nyeupe na nyekundu. Sakafu inang'aa kuna madirisha makubwa na yanauzwa.

Gari aina ya Toyota Prado limeegeshwa nje. Ni la rangi nyeusi, lipo tayari kwa matumizi. Na lina magurudumu ambayo yanaonekana mapya.

Lori refu la kusafirisha magari lina magari mengi, yanasafirishwa kwa kasi mno. Kuna magari mengine barabarani ambayo yanaonekana pembeni. Anga ni tulivu na mawingu meupe yanaonekana juu.

Bango la matangazo ya bima ya gari linaonyesha gari la toyota kamri, na bei ya bima ya mwezi mmoja na mwaka mzima. Kuna msimbo wa QR na nambari za simu.

Pigo la nguo za mitumba linauzwa sokoni. Zina rangi tofauti tofauti. Kuna mnunuzi anaonekana pia muuzaji yuko juu ya meza ambapo nguo zimewekwa.

Duka la maziwa. Kuna mabango, matangazo. Kuna bodi ya matangazo ya bidhaa. mlango upo uwazi muuzaji amesimama ndani. Juu ya duka hilo kuna jina j s p milk

Duka la biashara lililofunguliwa lenye rangi ya kijani. Karibu na mlango kuna kiti cha mbao. Upande mwingine kuna duka lingine ambalo limefungwa na inaonekana kuna mtu amesimama ndani.

Soko limejaa watu. Kuna biashara zinafanyika. Wameweka bidhaa chini, kuna majengo makubwa. Watu wamekusanyika. Ni sehemu yenye shughuli nyingi.

Uwanja mkubwa uliojaa maelfu ya magari mapya, yamepangwa kwa safu ndefu na yana rangi tofauti kama nyeupe, nyeusi na fedha. Unaonekana kama uwanja wa mahifadhi ya gari kabla ya kuuzwa.

Soko la wazi lenye bidhaa nyingi. Matunda na mboga za aina mbalimbali, yamewekwa kwenye vikapu vikubwa. Wauzaji na wateja wanaonekana wakifanya biashara yao chini ya miavuli.

Duka ndogo la kirejareja lina mlango wa kijani na bodi za tangazo. Bidhaa kama vunywaji na maji ya chupa yanaonekana ndani, kuna jokofu na kuna ndoo ya kutia uchafu.

Mwanamke ameketi kwenye duka la bidhaa za asili, anafanya kazi ya kutengeneza mapambo. Duka lina shanga na mikanda mingi , imetengenezwa kwa mikono ina rangi tofauti, kuna uteo wa rangi ya kijani unaonekana umening'inia.

Kuna magari matatu yamewekwa kwenye uwanja wenye nyasi. Watu wanaonekana kwa mbali. Hali ya hewa inaonekana ya jua na kuna miti mirefu nyuma. Kuna watu ambao wanaonekana wako kwenye shughuli. Labda hafla.

Duka la maziwa limefunguliwa. Kanga ya Kieni Dairy inaonekana. Mwanamke anaingia ndani, bidhaa za maziwa zinauzwa hapa. Eneo linaonekana la kawaida.

Sehemu ya ndani ya maonyesho ya magari, gari jeusi na jeupe zimetazamana , taarifa za magari zimetangazwa, taa zinang'aa na zikivutia wateja, muuzaji anaonekana ndani .